Niko ndani ya duka la bidhaa za asili ya maziwa. Kushoto kwangu nasimama karibu na mashine kubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe. Ni kifaa cha kutolea vinywaji hivi vyeupe chenye picha ya wanyama wanaotoa bidhaa hii. Kulia kwangu kuna friji baridi iliyojaa vifurushi mbalimbali vya bidhaa hizi vikiwa vimepangwa.